Mwanaume mmoja ambaye pale akiwa ameruka katika kiwanja. Huyu mwanaume amevaa shati lake nyeusi. Kando akiwa katikati la uwanja ambapo haina watu.

Hii ni shule, hapa shule ni pahali ambapo wanafunzi wanalala usiku, hapa kumetulia maanake hakuna mtu yeyote ama mwanafunzi yeyote ama mnyama yeyote kinachopita maanake wanafunzi wanaeza kuwa wako pale darasani ama wameenda nyumbani.

Komputa hii Kwa rangi yake nyeusi, ikiwa imewekwa pale Kwa meza nyeupe, ikiwa karibu na dirisha, pale tena kuna kiti Kwa rangi nyekundu amabayo imekekwa pale karibu na hii komputa.

Wanariadha hawa ikiwa ni wanaume wakikimbia, ikiongozwa na mmoja ambaye amefunga macho lake na shati lake nyekundu, ikiwa ameandikwa Kenya na jina lake kamili Kimani.

Kompyuta hizi mbili kwa rangi yake nyeusi. Alafu imewekwa katika meza ya nyeupe. Pale kando kuna vitabu ambao umewekwa ama imepangwa vizuri kwa laini inayovutia. Huenda hapa ni ofisi ya mwalimu.

Mwanaume mmoja ambaye amevaa suti yake pale akiwa ameshika spika akiongea. Kwenye suti yake kuna maua alafu nyuma yake kuna maandishi ambayo imeandikwa pale. Huyu mwanaume ueda anatoa hutuba kwa sisi.

Wanariadha hawa wakiwa ni wanaume watatu. Wawili kama wamevaa shati lao nyekundu ambayo imeandikwa Kenya halafu walikuwa wamefunga macho. Huenda wamepata ushindi.

Huku ni darasa, darasa hapa kuna ubao ambao mwalimu ametoka kuandikia wanafunzi, hapa kuna maandishi ambayo mwalimu ameandika huku akiwaelimisha wanafunzi ama akiwafunza wanafunzi wao hesabu iliyokuwa inatendeka hapa.

Ukuta hii kwa rangi yake nyeupe pale kuna soketi mbili hizi huwa inatumika pale unapoasha taa ama unapotaka kuwasha simu yake pale tena kuna rula imewekeleshwa pale.

Alikuwa amepata ajali anasaidiwa kufanya mazoezi ili mwili yake ikuwe na nguvu na tena izoe hivyo ata weza kupona kwa haraka na akiwa amepona atapona kama ako na nguvu inayohitajika kwenye mwili yake.

Hapa kuna maandishi ya masiku ikianza pale juu imeandikwa Days of the Week . Halafu inaanza kutoka Jumapili hadi Jumanne ikiwa labda imeandikwa na wanafunzi. Halafu kando yao pia kuna maandishi.

Hapa ni darasa darasa hili kuna viti ya wanafunzi hapa hakuna wanafunzi manaake kuna viti pekee na kuna kumetulia inaweza kuwa wanafunzi wametoka ama wako nyumbani au hwako huku darasa darasa hili ni kusafi na kumetulia.

Hizi karatasi kwa rangi tofauti tofauti zikiwemo zimewekwa kwa mfuko. Hasa hizi makaratasi zimewekwa kona ya darasa. Hizi huwa zinatumika pale kuwafunza wanafunzi pale darasani na kwa mwalimu ili waweze kuelewa kwa haraka kile ambacho wanafunzwa.

Wachezaji hawa wa timu mbili walemavu wakiwa katika kiwanja wakicheza timu wa michezo wa mpira mguu pale kando kuna mwanaume mmoja akiwa amesimama akiwaangalia.

Watu hawa wa timu wote wamevaa sare zinazofanana wamevaa shati lao nyeupe alafu wameshika zawadi ama karatasi iliyopo maandishi, hapa tena kuna msichana mlemavu ameketi pale.

Pale kuna chumba mbili nyuma kabisa kuna chumba ya gorofa ambayo iko na mabati nyekundu alafu hapa kuna chumba moja refu ikiwa na mabati tena nyekundu.

Mwanamke mmoja akiwa pale ameketi katika kiti uenda yeye ni mlemavu. Amevaa shati ambayo imeandikwa Kenya alafu akashika karatasi ambayo imeandikwa qualified . Pale kando yake ni maji.

Hapa ni darasa ambao viti ikiwa imeekwa pale kwa laini alafu pale kwa meza juu ya viti kuna karatasi kwa rangi nyekundu ,huenda ni mtihani ya wanafunzi.

Hii ni darasa, darasa hii inatuonyesha mbao ambalo limeandikwa, mwalimu ameandika vitu ambazo wanafunzi wanatarajiwa wanafunzi kufuatilia ama kusoma vitu kukandika mingi ili watoto waelewe kwa haraka.

Kitabu hii ikiwa kitabu ya darasa ya nne pale juu kuna maandishi ambayo yameandikwa pale alafu tena kuna michoro ambayo imechorwa wanawake wawili na mwanaume mmoja wakiwa wanacheza alafu tena kuna maua ya pale ya msamawati.

Sanduku hii kwa rangi yake nyeupe, ndani kuna files ambazo zimeekwa pale kwa laini inayovutia hasa huwa inaekwa pale ili waweze wameeka vizuri ama imepangwa vizuri.

Vitabu hivi vikiwa zimepangwa kwa laini inayovutia ,hizi ni vitabu ya darasa la saba , pale kando yake kuna faili alafu kwa kiti, kiti yake kwa rangi yake nyeupe.

Hapa kuna gavana aliyekuwa wa Nairobi Sonko alafu mbele yake ama kando zake kuna wachezaji walemavu, ambao wameketi kwa kiti alafu nyuma yao kunaeza kuwa ni viongozi wa hao walemavu, Huwa wanafunza wao wamekaa wakiwa tayari kuijeza.

Kuna sanduku mbili. Kuna sanduku moja kwa rangi yake nyeupe alafu kuna sanduku ingine ikiwa refu. Sanduku hizi ndani yake kuna files ambazo zimepangwa kwa laini wakiwa wameeka pale.

Hapa ni darasa. Darasa hapa kuna viti. Viti mingi ambazo zimepangwa kwa laini safi na darasa lenyewe liko safi na liko dirisha ambalo limefunikwa. Hali, watoto ama wanafunzi hawako. Maanake, huenda wako nyumbani ama wako nje ama wako darasa lingine.

Huyu ni mama mlemavu. Mama mlemavu akiwa kwenye katikati ya kiwanja akikimbia. Yeye ameketi kwenye mashini yake alafu amevaa sare lake na shati lake limeandikwa Kenya. Yeye akiwa anakimbia, akiwa anafanya zoezi lake la kukimbizi maanake ndizo karibu.

Hii ni kitabu. Kitabu hili huwa inatumiwa kuwafunza wanafunzi ama walioko kidato cha kwanza kusoma. Kitabu hiki hutumiwa mara kwa mara kwa darasa kwa wanafunzi pia, watoto ambao wangesoma hapo darasani.

Hawa ni wanaume wawili walio vaa sare sisizo fanana maana wako teams wanacheza mchezo wa mpira ya mguu halafu wanataka kucheza ilhali hao ni walemavu.

Akifanya sayansi sinsi amabvyo dawa , ama dawa ambazo anafaa kumoea mtoto wakati wa chanjo, ama kinachosababisha dawa hii.

Wanariadha hawa wakiwa wanakimbia katika kiwanja, alafu pale kuna mashabiki ambao wamesimamika pale kuonyesha upendo na sapoti kwa hawa wanariadha waliokuwa katika kiwanja.

Hapa ni darasa darasa ambalo wameweka viti safi alafu darasa hili hakuna watu pale kuna bao na kuna rula, hii ni darasa ambayo haswa wanafunzi huwa wanafunzwa na kuelimishwa aple shuleni.